Darasa hili lina dirisha, kuta, na viti vilivyopangwa vizuri. Sakafu ni safi. Wanafunzi na walimu huendelezea shughuli zao za kimasomo humu ndani wakiwa kwa mazingira mazuri na tulivu.

Hiki ni chumba cha kusomea, ambacho kina computer na vitabu vingi vilivyopangwa kwa utaratibu mkubwa na pia kuna waya mingi ambazo zimeekelewa juu ya kiti cha plastiki ambacho ni cheupe na kuna usafi mwingi sana.

Mwanamichezo amekaa kwenye benchi la kuinua uzito. Anaonekana katika chumba cha mazoezi ya viungo. Inaashiria mazoezi ya kimwili na jitihada za kuimarisha afya. Inaweza kuwa sehemu ya mafunzo ya michezo.

Mpangilio huu wa mazingira unaashiria taasisi ya elimu. Jengo refu lenye paa la mwinuko, linaonekana huko nyuma likiwa na madirisha mengi. Uwanja wa kijani unaonyeshwa mbele, ukifunikiwa na nyasi zinazokaa vizuri sana.

Uwanja wa shule wenye nyasi za kijani una nguzo ya bendera ya rangi nyeupe iliyo mbele ya ofisi za walimu wa chuo kile cha kufunzia.

Ndani ya darasa, kuna viti vitatu na madawati sita ambayo yamewekwa pamoja mbele ya ubao mweupe na kuna ukuta mweupe pia.

Jengo hili la liko katika mazingira ya shule, ambapo walimu na wanafunzi wanaendelezea masomo yao. Mbele yake kuna maua ya rangi ya kijani, na mlingoti wa bendera mweupe.

Ndani ya darasa kuna ubao mweupe ulio na maandishi kutoka juu hadi chini, na kwenye kona kuna kifagio kirefu na kando yake kuna ndoo.

Haya ni mazingira ya shule. Siku za wiki zimebandikwa ukutani kuanzia na Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na kumalizia na Jumamosi.

Ni maeneo pa kusomea. Kuna kompyuta mbili. Kila ina kibodi yake, kipanya chake na pale kando kuna vitabu vya kusomea vilevile na picha ambazo zimetandazwa katikati ya kibodi vile.

Haya ni mazingira ya shule ambapo masomo yanaendelezwa na wanafunzi na walimu. Kuna jumba kubwa la ghorofa na nje yake, kuna maua na nyasi za rangi ya kijani.

Mpangilio huu wa mazingira unaashiria taasisi ya elimu. Jengo refu lenye paa la muinuko linaonekana huko nyuma likiwa na madirisha mengi, uwanja wa kijani unaonyeshwa mbele ukifunikwa na nyasi zilizomea vizuri.

Katika darasa hili, viti na madawati yamewekwa pamoja na makaratasi yakaekelewa juu yake. Kwenye ukuta, kalenda yenye miezi yote ya miaka yamewekwa pale.

Haya ni mashindano ya kimataifa ya RIO, mwaka 2016, katika mbio za umbali mrefu. Mwanariadha huyu mwenye ulemavu wa macho anaelekezwa na mwenzake ambaye amevalia sare ya manjano.

Mlango huu una karatasi nyeupe yenye tahadhari iliyoandikwa kwa maandishi meusi, inayosema hakuna kutoka kwa wanafunzi.

Mwanamke huyu, amekalia mahala pa kuinua vizito ili kuunga viungo vya mwili na kuendelea kua na afya njema kwake.

Uwanjani, wanariadha wenye upungufu wa macho wana waelekezaji wao, wanavalia jezi la nchi ya Kenya huku wakiwa katika mashindano ya watu wenye ulemavu ili waweze kubaini nani mshindi.

Kwenye chumba hiki cha kusomea, kuna kompyuta mbili. Kila ina skrini, kibodi na kipanya. Kando kuna vitabu vya kusomea na mezani mna picha mbali mbali.

Haya ni mazingira ya shule. Kuna computer iliyoekelewa juu ya meza. Ina kibodi, na kipande chake. Kando, kikombe, kilichojazwa alamu za kuandikia kimewekwa.

Haya ni mazingira ya shule. Kitabu cha somo la afya usalama na tabia kwa wanafunzi wa gredi ya pili kimeekelewa juu ya dawati ili kiweze kutumiwa katika mafunzo.

Kuna mitungi miwili ya gesi iliyohifadhiwa hapa. Moja ni mweupe. Ukutani kumewekwa kizima moto kwa ajili ya usalama wa wafanyikazi katika eneo hili.

Hawa ni wanaume wawili wanaokimbia. Mmoja ni mwanariadha mwenye upungufu wa macho mwenye upande wa kulia na anaitwa Samuel Muchai na mwelekezaji wake Jean Kipchumba.

Hapa ni mandhari ya shule. Viti vimepangwa vyema na kwenye ukuta kuna ubao mweupe, ambao hauna maandishi yoyote yale.

Ndani ya darasa kuna kiti na ubao mweupe ulio na maandishi kutoka juu hadi chini na ukutani kuna majina ya miezi yote ya mwaka mzima.

Mashindano ya walemavu yanaendelea huku wakidhihirisha uwezo wao. Mwanariadha anayetumia kiti cha magurudumu ako uwanjani, amevalia jezi nyeusi yenye nembo ya Kenya ikionyesha anaiwakilisha nchi yake.

Mwanasiasa huyu anayejulikana sana kama Mike Sonko ana umaruufu kukuwa na pesa nyingi. Hapa akona wachezaji wa timu ya Kenya wa mchezo wa dondi wenye ulemavu.

Huu ni mkungu wa bendera wa rangi nyeupe. Nyuma yake kuna maua na nyasi za kijani. Miti mirefu imemea pale na kuna tanki nyeusi ya kuekea maji ya wanafunzi kunywa.

Mwanamichezo aliyevaa nguo nyekundu iliyo na maandishi meupe yanayosoma Kenya na kofia nyeusi ako kwenye boti ambayo inaonekana kama ni mashindano.

Mwanamke huyu ni mwanamichezo. Anaonekana amevalia jezi ya rangi nyeusi na anapiga mazoezi ya kuendesha boti ili aende kwenye mashindano. Kwa majina yake kamili anaitwa Asiya Sururu. Na kwa mto Oise.

Huu ni mchezo wa kadanda wa walemavu. Kuna wachezaji wawili mmoja mwenye jezi nyekundu na mwingine ya kijani ambao wanaendea mpira ule. Wote wanaonekana wana talanta kwelikweli.

Chumba hiki cha kusomea kina vitabu vingi ambavyo vimepangwa juu ya meza kwa utaratibu mkubwa. Vikiwa ni vya somo la sayansi ya computer , kwa wanafunzi wa gredi ya saba na limechapishwa na Longhorn.

Kitabu hiki kilicho wekelewa juu ya kingine ni cha wanafunzi wa gredi ya saba wa somo ya computer science na kimechapishwa na longhorn .

Uwanjani, kuna nyasi za rangi ya kijani. Wanamichezo hawa, wamepigwa picha wakiwa wamesimama kwa pamoja. Chini yao kuna mipira miwili, ambayo wao hutumia kuchezea kandanda.

Haya ni mazingira ya shule. Kuna kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza nyeupe. Kila ina kimbodi na kipanya chake. Ubao uko ukutani. Hili linaonekana kuwa darasa.

Ubao mweupe una maandishi yanayoonyesha tarehe, mwezi na mwaka na kuna swali linalouliza, Samweli alijibu vipi Mungu alipomuita.

Vitabu hivi vya hadithi kwa jina Ayubu Mashakani, vimeandikwa na John Habwe na vikawekwa kwenye katoni, kwa matumizi ya wanafunzi watakaozisoma ili waweze kupata elimu inayowafaa baadaye.

Kuna nyasi ya rangi ya ya kijani katika uwanja huu. Huu ni mchezo wa kandanda wa walemavu. Kuna wanaume wawili wanaongangania mpira ukiwa hewani.

Hili ni eneo la michezo la watoto, ambalo linaonekana likiwa limetekelezwa kwa kuachwa bila matumizi kwa muda mrefu na nyuma yake kuna miti na jumba.

Haya ni mazingira ya shule. Komputa hii imewekelewa juu ya meza. Ina kibodi yake na kipanya. Hivyo mwanafunzi huja hapa kufanya utafiti wao wa kimasomo ili waweze kupita mitihani.

Kuna watu wanne. Wawili ni wanariadha wenye upungufu wa macho na wawili ni waelekezaji wao katika mbio za mashindano za watu walemavu ili kuweza kubaini nani mshindi.

Mchezaji wa kandanda mwenye ulemavu wa mguu mmoja. Amesimama uwanjani. Amevalia jezi ya rangi nyekundu na nyeupe. Huku mpira ukiwa umewekwa mbele yake ili aupige.

Uwanjani huu mwanariadha aliyevalia jezi nyekundu ya timu ya kitaifa ya Kenya kwa jina la Kimani ameshikiliwa na mwelekezaji wake ambaye ametoka naye katika mbio za umbali mrefu.

Haya ni mazingira ya shule. Ina bango ndogo yenye maandishi na mshale mwekundu unaoelekea kulia. Tanki ya rangi nyeusi ni kubwa ili kuhifadhia maji mengi.

Haya ni magari ya shule, maua ya rangi ya kijani na jengo lililo hapo kando ni darasa lenye ukuta uliochorwa picha za wanyama tofauti tofauti.

Nyasi na maua yakijani. Yako mbele ya jengo ambalo lina madarasa kadhaa ya wanafunzi na walimu kuendelezea masomo yao ndani.